Kituo kikubwa cha kupoza umeme chenye nguzo nyingi za chuma na nyaya zinazopita juu yake, kituo hicho kiko katika eneo la wazi lenye changarawe chini. Nyuma anga ni la buluu safi na mawingu machache ikionyesha siku yenye jua kali. Pendera jeupe yenye maandishi yaonekana upande wa kushoto.

Kiwanda kinachotoa moshi mwingi mweupe. Kuna mabomba na miundo mingine ya viwanda inayoonekana ardhini. Nyuma ya kiwanda kuna milima na anga lenye mawingu mazito likionyesha hali ya hewa isiyo na jua. Kiwanda kinaonekana kuwa katikati ya eneo lisilokuwa na makaazi mengi.

Kituo cha kupoza umeme chenye miundo mikubwa ya chuma na transformer kadhaa. Kuna nguzo za umeme za chuma zinazobeba nyaya za umeme za voltage ya juu. Kituo hilki kiko katika eneo la wazi, ikionyesha miundo mbinu muhimu ya usambazaji wa umeme.

Kituo cha kusambaza umeme chenye miundo mingi ya chuma na nyaya ndefu zinazopita juu. Vifaa vingi vya umeme kama vile transfoma na swichi vyaonekana vikiwa vimepangwa kwa safu. Mandhari nyuma yaonekana wazi, labda shamba au eneo lisilokaliwa na watu.

Nguzo kubwa ya umeme wa msongo wa juu ikiwa imesimama mbele ya anga la buluu enye mawingu meupe. Watu wawili waonekana wakipanda au kufanya matengenezo kwenye nguzo hiyo, wakitumia vifaa maalum. Yaashiria kazi ya hatari ya matengenezo ya miundo mbinu ya umeme.

Safu ya makabati ya umeme au sefu katika chumba, labda chumba cha udhabiti au kituo cha data. Makabati hayo ni meupe na yana milango ya glasi, ikionyesha vifaa vya ndani kama vile nyaya, swichi na viashiria vya taa.

Jengo la ghorofa likiwa na madirisha ya rangi ya buluu ya kijani na kuta za rangi ya kijivu na kahawia . Kuna bango la njano lenye nembo ya hatari linaloonekana juu ya jengo. Chini ya jengo, kuna dishi kubwa la setilaiti . Jengo laashiria kuwa katika hali mbaya.

Kituo cha kusambaza umeme, chenye nguzo nyingi za chuma zinazobeba nyaya za umeme. Miundo hii mirefu na yenye waya nyingi, inaonyesha miundombinu mikubwa ya umeme. Chini kuna ardhi iliyo wazi na kuwa anga ni ya bluu, laonekana wazi, ikiashiria mfumo wa usambazaji wa nishati.

Gari maalum au lori ndogo lenye kifaa cha kuinua. Kifaa hicho kinatumika kwa kazi ya ukarabati, au matengenezo labda ya umeme, kwani kuna nyaya nyingi za umeme au simu zikininginia .Kifaa hicho chaonekana juu, kuelekea kwenye miti yenye majani mengi.

Hiki ni kituo cha umeme. Miimo mingi ya chuma inaonekana. vito vya umbo la tone la machozi vya rangi ya kijani na nyeupe vinaonekana. Nyaya za umeme zinaninginia kwenye nguzo za chuma .

Bomba kubwa la buluu likiwa limeinuliwa na mashine nzito ya ujenzi, bomba hilo linaonekana kua sehemu ya mradi mkubwa wa ujenzi labda bomba la mafuta, gesi au maji. Kuna mfanyikazi mmoja anaonekana ndani ya chumba kudhibitiwa mashine akisimamia oparesheni hio.

Kundi ka wamaasai wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kitamaduni zenye rangi nyekundu, bluu na manjano. Wawili kati ya hawa wanaume, wanaonekana wakiruka juu kwa zamu, jambo linalojulikana kama, adumu, au ngoma ya kuruka wa wamasai.

Mto mdogo au mkondo wa maji machafu ukiwa na uchafu na mimea upande wa kando maji ya rangi ya kijivu kahawia ikionyesha uchafu nzima. Kwenye kingo zake kuna athari tupu na mimea. Bali nyuma kuna majengo yakionyesha kua mto huo unapita karibu na maeneo ya makaazi.

Ndege wawili wenye madoa meusi na meupe kwenye manyoya yao na miguu mirefu ya njano, wamesimama juu ya mawe na nyasi ndefu wakionyesha mazingira ya asili, ndege hawa waonekana kutazama upande mmoja, hali yaashiria utulivu na uzuri wa wanyama pori.

Msafara wa magari yakiwa yamepangwa kwa mstari mrefu kwenye njia ya udongo au jangwa. Gari haya yanaonekana kuwa na vifaa vya safari na matairi ya ziada nyuma. Anga ni la bluu safi ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Swara au impala, mnyama mwenye pembe ndefu zilizopinda na manyoya ya kahawia nyekundu na tumbo jeupe. Mnyama huyu anatembea kwenye ardhi ya wazi, labda katika mbuga ya wanyama au eneo la wazi. Nyuma kuna mandhari yenye majengo kwa mbali, chini ya anga la buluu.

Kundi la maafisa wa wanyamapori wengi wao wamevaa sare za kijeshi au za walinzi wa wanyama wakimshika na kumtunza kifaru mdogo. Kifaru huyo anaonekana akifunikwa kwa blanketi ya rangi nyingi labda kwa ajili ya joto au faraja. Anaonekana kuwa anaathirika huku anapokea matibabu.

Mandhari pana ya kijani kibichi yenye mimea mingi inayostawi. Kwenye upeo wa macho vilima vinaonekana vikiwa vimefunikwa na ukungu kutokana na umbali. Anga ni la blue na mawingu meupe yaliyotawanyika, yakionyesha siku yenye jua kali na hali ya hewa nzuri.

Mwanaume mzungu amekaa kati kati ya rundo kubwa la plastiki tupu na taka nyingine karibu na maji machafu, amevaa shati la buluu na suruali nyekundu, hali hii inaashiria tatizo kuu ya uchafuzi wa mazingira.

Mandhari mzuri ya ziwa au mto mkubwa. Kweye ukingo wa ziwa, kuna miti mirefu ya kijani kibichi. Nyuma majengo marefu ya jiji yaonekana yakichomoza juu ya miti yakionyesha maendeleo ya mijini. Anga ni la buluu na mawingu machache meupe ikionyesha siku yenye jua kali na hali ya hewa nzuri.

Mamba akiwa amezama nusu ndani ya maji au chafu au matope. Maji yanaonekana kuwa na rangi ya kahawia kijani. Karibu na maji kuna ardhi yenye mawe na mimea midogo ikionyesha mazingira ya sehemu ya mto au bwawa ikiashiria ni kwenye bustani ya wanyama au hifadhi ya wanyamapori.

Eneo lilikumbwa na uharibifu mkubwa labda kutokana na mafuriko au majanga mengine ya asili. Kuna watu kadhaa wakiwa wamekusanyika kati ya vifuzi vya miti na mabaki ya nyumba ya mabati zilizo bomoka. Inaonekana kua mtu mmoja amelala juu ya kitu kinacho onekana kama kitanda.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa vijana wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni na shanga za kupendeza shingoni. Baadhi yao waonekana kuwa na vifaa vya jadi kama vile mikuki. Waonekana kama jamii ya kimaasai, au jirani na wote wana tabasamu au nyuso za kirafiki.

Ukuta wenye mchoro mkubwa wa grafiti unaonyesha uso wa mtu ukiwa na rangi mbalimbali za kuvutia, magari mawili, moja jeupe na nyingine jeusi yameegeshwa karibu na ukuta huu, yaashiria ni eneo la mjini lenye sanaa ya barabarani.

Kundi la twiga wakiwa wamesimama katika mazingira ya asili yenye mimea mingi ya kijani kibichi na miti kwa nyuma. Twiga wote watatu wana madoa ya kahawia na meupe .Shingo zao ndefu zaonekana wazi. Wanaonekana wakiangalia pande tofauti na mmoja wao aonekana kuwa mdogo kuliko wengine.

Rundo kubwa la taka zilizokusanyika zikiwa zimetawanyika na kuunda miima. Wafanyakaza kadhaa wakiwa wamevalia vesti za usalama zenye rangi angavu waonekana wakifanya kazi kwenye eneo hilo. Baadhi ya wafanyakazi wako ndani ya maji machafu yaliyotuama wakitumia zana kusafisha au kusanya taka.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko ambapo maji mengi ya kahawia yamefurika na kuzingira nyumba kadhaa. Nyumba hizi zaonekana kuwa za mabati au vifaa vingine visivyo imara na zingine zimeanza kuzama ndani ya maji. Kwa mbali, kuna majengo makubwa ya ghorofa na makazi mengi yaliyojaa kwenye kilima.

Mfereji mrefu na mwembamba na mrefu ambao umekatwa ardhini. Pandera za mfereji zanekana kuwa udongo na mchanga. Ndani ya mfereji kuna maji machafu yanyoonyesha labda mfereji wa maji au ujenzi wa miundombinu. Mtazamo waelekea mbele na mwisho wa mfereji hauonekani.

Kundi la watu ambalo laonekana wameketi pamoja kwa ajili ya tukio la kikundi au shughuli za kazi ya pamoja. Wote wamevalia sare au mashati ya rangi ya bluu, wamesimama katika eneo lenye mimea mingi ya kijani kibichi, kama vile vichaka au miti.

Mnyama mdogo anayefanana na swala au paura. Mnyama huyu ana rangi ya kahawia nyekundu na ana pembe fupi na nyembamba. Amesimama katikati ya kijani kibichi akiwa ameelekezwa upande, huku miguu yake minne ikionekana wazi.

Pundamlia mmoja akiwa amesimama katikati ya nyasi ndefu na vichaka kwenye savana. Mkia wake umeelekea upande mmoja na kichwa chake kimegeuka kutazama kamera akionyesha tabasamu ya asili. Mandhari yaonekana kuwa katika hifadhi ya wanayamapori humu Kenya.

Eneo la makazi duni likiwa limeathiriwa vibaya na mafuriko. Maji ya kahawia yamefurika yakipita karibu na vibanda vilivyojengwa kwa mabati na mbao. Watu huonekana wakijaribu kuokoa mali zao au wakikusanyika katikati ya maafa ya maji chini ya anga lenye mawingu mazito.

Mto mdogo au mkondo wa maji uliochafuliwa sana ukiwa umejaa takataka na uchafu wa aina mbalimbali. Kando ya mkondo huu wa maji kuna mimea mingi na majengo duni yanayoashiria makazi yasiyopangiliwa, labda mtaa wa vibanda.

Eneo la uharibifu mkubwa ambapo majengo yamebomolewa au yameanguka. Kuna tingatinga likifanya kazi ya kubomoa na umati mkubwa wa watu umekusanyika kutazama. Chini kuna maji labda mto au eneo lililofurika ikionyesha hali ya hatari au ajali.

Mafuriko au mto uliofurika wenye maji ya rangi ya kahawia yanayotirirka kwa kasi. Kingo cha mto limeadhirika na mmomonyoko wa udongo na kuna taka zilizotapakaa kando kando. Nyuma majengo yaonekana yakionyesha kuwa eneo hili inaishi watu na limeadhirika na hali mbaya ya hewa au usimamizi duni wa majitaka.

Mikono ya mtu ikichanganya au kuchagua vitu ndani ya plastiki yenye rangi nyeupe. Vitu vilivyondani ya ndoo vyaonekana kuwa nguo au vitambaa vyeupe. Karibu na ndoo, kuna rundo la nguo au taka zilizotawanyika zikiwemo nyeupe, manjano na rangi nyingine.

Mfereji mrefu uliochimbwa ardhini ndani yake kukiwa na bomba kubwa la maji au maji taka. Pande zote mbili za mfereji ni udongo uliochimbwa. Yaonekana kama mradi wa ujenzi au miundombinu labda ya maji au usafi wa mazingira.

Eneo kubwa la jaa au dampo la takataka lililo jaa rundo la taka na uchafu. Ardhi imejaa taka za aina mbalimbali ikionyesha kiwango kikubwa cha uchafu wa mazingira. Watu wachache wanaonekana wakitembea au kufanya kazi katikati ya takataka. Kwa mbali kuna baadhi ya majengo au miti.

Kundi la wanafunzi baadhi wakiwa na sare za shule, na watu wazima wawili, wakikusanyika karibu na miti michanga iliyoandaliwa kwa ajili ya kupandwa. Yaashiria ni tuki la upandaji miti shuleni au katika jumuiya likilenga uhifadhi wa mazingira.

Wanawake watatu wakiwa nje, mmoja wao ameinama na anachimba chimba udongo kwa kutumia jembe, labda akipanda mti au akifanya kazi ya bustani. Wanawake wengine wawili ambao wanaonekana wanafunzi, wamesimama karibu naye wakiangalia. Waonekana wako katika mazingira ya asili yenye miti na nyasi.

Mandhari ya asili yenye miamba mikubwa na mimea mingi. Mwanaume mmoja amevaa shati la buluu aonekana akitembea katikati ya miamba na miti ikionekana akipitia njia yenye changamoto. Sehemu ya chini yaonekana kuwa na maji au ardhi yenye unyevunyevu.

Twiga wawili, wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu, na kwa nyuma kuna mandhari ya jiji yenye majengo marefu. Hali hii yaashiria uwepo wa hifadhi ya taifa, ambapo wanyamapori huishi karibu na mandhari ya jiji. Twiga wote wawili waonekana wakiangalia mbele, na anga ni buluu iliyokoza.

Mtu akijaza maji kwenye dumu kubwa la plastiki ya rangi ya manjano akitumia hosi nyeupe. Dumbu zingine nyingi za buluu na manjano zimepangwa karibu naye zikionyesha mkusanyiko wa maji. Hii inaashiria shughuli ya kujaza au kusambaza maji.

Eneo la makaazi duni labda kama baadhi ya mitaa ya Nairobi kama kibera ambapo kuna rundo mkubwa na takataka na uchafu uliotapakaa kando ya mkondo wa maji machafu. Nyuma zilizojengwa kwa vifaa visivyo imara vinaonekana nyuma.

Kundi la watu wengi wakiwa wamevalia fulana za rangi nyeesi zinazoonekana vizuri, labda vesti za usalama wakipanda miti au mimea katika eneo lenye udongo wazi, wameinama na wanafanya kazi kwa bidii inaashiria kama uradi wa upandaji miti au ureshaji wa mazingira.

Kifaru, kikiwa kimesimama katika mazingira ya kijani kibichi yenye miti na vichaka. Kifaru hicho kina pembe kubwa na kinaonekana kiko karibu na ua uzuio fulani. mandhari yaashiria hifadhi ya wanyama au busani ya wanyama.

Mandhari ya kusikitisha ya uharibifu wa mazingira huku ikiashiria juhudi za binadamu za kukabiliana na tatizo hilo. Watu wawili, wanaume kwa jinsia walivyovaa, wakiwa wameinama na kukusanya chupa nyingi za plastiki zilizotapakaa chini. Mmoja wa wanaume hao amevaa shati ya rangi ya chungwa na mwingine amevaa shati ya rangi ya kahawia na kofia.

Mandhari ya kipekee ikichanganya wanyamapori na mandhari ya mijini. Katika mstari wa mbele kuna kundi la mbuni. Wamesimama kwenye uwanja wa nyasi za kijani kibichi. Nyuma yao kuna jiji lenye majengo marefu.

Mto unao pita katikati ya eneo la makazi duni labda kama mitaa ya kimabanda na majengo ya ghorofa kwa umbali. Maji ya mto yaonekana kuwa machafu na kuna taka nyingi zilizo tapakaa kando ya mto. Mtu mmoja aonekana akiwa amesimama ndani ya maji au kando ya maji.

Eneo lenye uchafu mwingi likionekana kama dampu ama eneo lililotupwa taka. Juu ya eneo hilo lenye uchafu, kuna majengo machache na miti, na anga lina mawingu meupe. Yaonyesha hali ya uchafuzi wa mazingira katika eneo la makazi.

Makutano ya barabara jijini ikiwa na taa za trafiki zikisimama katikati, nyuma ya taa hizo kuna jengo kubwa lenye rangi nyepesi. Upande wa kulia kuna basi au gari kubwa jeusi na pia mindo mbinu wa nyaya za umeme au mawasiliano yaonekana juu.

Eneo lenye shughuli nyingi la mjini labda kituo cha mabasi au barabara kuu yenye msongamano. Kuna mabasi mengi yaliyosimama mengine yakiwa yamebeba abiria na watu wakisubiri au kupanda mabasi. Pia kuna magari mengine na lori moja la manjano na jekundu.

Basi ndogo la abiria, ambalo mara nyingi hujulikana kama matatu, likiwa limeegeshwa. Basi hilo lina rangi ya buluu na dirisha lake la abiria laonekana wazi. Mwanaume mmoja amesimama karibu na mlango wa basi, labda kondakta au dereva. Nje ya basi kuna mabango yaliyoandikwa, ikiwemo moja yenye nambari 50,ikiashiria bei.

Barabara pana yenye njia kadhaa za magari, upande wa kushoto wa barabara kuna miti na mabango ya matangazo ya bluu, kulia kwake kuna watu wawili wamesimama kando ya barabara, mmoja amevaa koti la manjano, na mwingine shati jekundu. Kuna magari machache yanayoonekana mbali kidogo.

Matatu aina ya Isuzu, ikiwa imepakiwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi, imeandikwa mbele na ina nambari ya usajili. Abiria waonekana wakishuka au kupanda na kuna watu wengine wakitembea kwenye barabara ya waenda kwa miguu. Majumba marefu yaonekana nyuma yakionyesha kuwa ni eneo la mjini.

Eneo la maegesho ya magari likijaa mabasi madogo na matatu ya abiria yenye rangi tofauti mabasi mengi yaonekana yametulia ikisubiri au yamemaliza safari. Karibu na eneo hili kuna majengo ya makazi na miti ikiashiria mazingira ya mjini au kitongoji.

Barabara kuu yenye njia nyingi, kuna magari mengi yanayosafiri pande zote mbili. Katikati ya barabara, kuna ukanda wa kijani kibichi, upande wa kushoto wa barabara kuna majengo marefu na upande wa kulia, kuna majengo na biashara ndogo ndogo. Anga ni la mawingu.

Eneo lenye shughuli nyingi ambapo gari ndogo laonekana kama matatu limeegeshwa kando ya barabara. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na gari hilo na maduka yenye bidhaa mbalimbali yanaonekana nyuma. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya kawaida. Inaashiria taswira ya maisha ya kila siku mijini.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi labda kituo cha basi au teksi. Basi kubwa jeusi limeegeshwa kando ya barabara. Kuna kundi kubwa la watu wanasubiri au wanapanda basi hio. Watu wengine wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na majengo marefu inayoonekana nyuma.

Kundi la mabasi madogo ya matatu, zilizokuwa zimeegeshwa katika kituo au eneo la maegesho. Mabasi haya yana rangi mbalimbali kama vile buluu, njano na nyekundu, zikiashiria gari tofauti ya usafiri wa umma. Nyuma ya magari, kuna majengo ya makaazi na miti.

Basi ndogo la abiria lililopakwa rangi ya kuvutia likiwa limeegeshwa barabarani, abiria kadhaa waonekana wakipanda na kushuka kutoka kwenye matatu hiyo. Nyuma ya matatu kuna majengo na watu wengine wakitembea ikionyesha mazingira ya jiji yenye shuguli nyingi.

Matatu yenye rangi za kijani na nyekundu likiwa limeegeshwa barabarani, kuna watu wawili huenda makanga wa abiria wamesimama karibu na matatu hio. Barabara yaonekana kuwa na mashughuli nyingi ikiwa na majengo marefu uande wa kushoto na watu wakitembea uande wa kulia.

Nje ya kutoka ndani ya gari ikionyesha barabara yenye magari yanayopita. Upande wa kushoto kuna ukuta mrefu labda wa daraja au njia ya chini. Mbele kuna majengo marefu na daraja nyingine ikionyesha mazingira ya mjini.

Matatu yenye rangi ya bluu na grafiti nyingi, ikiwemo neno mfalme. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na matatu hilo, wengine wakiwa wamevalia sare zenye rangi ya zambarau. Kijana mmoja anayevalia shati jeupe yenye nambari aonekana akitembea mbele.

Basi la abiria ambalo ni matatu ina rangi ya bluu iliyopakwa rangi za kuvutia na maandishi ya asheria mungu. Watu kataa wanaonekana wakitembea karibu basi hilo kuashiria shughuli za usafari wa umma katika jiji humu nchini.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi, ikiwezekana kituo cha mabasi au matatu. Kuna magari mingi hasa matatu za abiria, na watu wengi wanasubiri au kupanda. Majengo marefu yanaonekana nyuma. Kwenye paa la gari moja, kuna ishara inayoandikwa kukena. Ikionyesha huduma za usafiri.

Gari la usafiri wa umma, lililopakwa rangi nyingi na linaloonekana kuwa limepambwa kwa sanaa ya grafitti , ina nembo ya Isuzu mbele. Matatu limeegeshwa barabarani katika eneo lenye majengo marefu na watu wengi wakitembea. Juu ya gari, kuna nambari 30 inayoonekana kuwa na orodha ya njia, au sheria.

Matatu yenye rangi nyeupe, nyeundu na buluu imesimama kando ya barabara yenye shughuli nyingi jijini. Kuna watu wamesimama karibu na matatu. Nyuma kuna majengo mengine na matatu zingine ikionyesha mazingira ya kituo cha mabasi au eneo la biashara.

Sehemu ya treni ikiwa imeegeshwa au kutembea polepole. Treni hiyo ina rangi nyeupe na mistari ya rangi ya pinki na machungu. Mbele ya treni kuna fenzi ya chuma. Na kwa umbali kuna muundo wa bluu unaofanana na daraja au jukwaa.

Msongamano wa magari barabarani hasa mabasi na matatu yaliyo simama kwenye foleni. Barabara yaonekana kuwa na matengenezo kando yake. Kuna majengo marefu nyuma na anga laonekana kuwa jeupe au lina mawingu kidogo likionyesha mazingira ya jiji yenye shughuli nyingi.

Matatu yenye rangi ya buluu na michoro ya kuvutia mbele ikiwa imeegeshwa barabarani. Namba ya usajili yaonekana mbele. Watu kadhaa wanaonekana wakipanda au kushuka kutoka kwenye matatu hiyo na wengine wakitembea kando ya barabara yenye matope kidogo.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini; labda kituo cha mabasi au teksi ndogo. Kuna mabasi na matatu kadhaa yaliyosimama, na watu wengi wanasubiri au kupanga. Majengo marefu yaonekana nyuma na baadhi ya mabasi yana ishara yanayoonyesha njia ya kusafiri.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini likiwa na mabasi mawili yamesimama, moja la buluu na jingine jekundu. Kati yao, mwanaume aliyevaa fulana ya zambarau anashikilia bango lililoandikwa. Hii yaashiria kuwa eneo hilo linaweza kuwa kituo cha mabasi au sehemu yenye msongamano wa magari.

Barabara kuu inaonekana kama ni barabara ya mwendo wa kasi au barabara kuu ya mjini. Kuna magari inayotembea pande zote mbili. Upande wa kushoto kuna magari mengi yakiwemo loli na gari ndogo nyeupe yakielekea upande moja.

Nyuma ya basi ndogo la abiria ambalo mara nyingi hujulikana kama matatu. Basi hili ni la rangi ya buluu na lina maandishi juu. Limesimama kando ya barabara yenye shughuli na kuna watu wakitembea kwenye barabara. Wanatembea kwa miguu na baadhi ya maduka nyuma. Kuna nambari mia moja na tano kwenye ishara ambayo huenda ikiwa nambari ya njia.

Mwanamume amesimama mbele ya basi bango kubwa lenye nambari rangi kuu zikiwa manjano na pinki. Juu ya bango hilo kuna maandiko ya jina au taasisi. Hii inaashiria kuwa mtu huyu ni konda wa basi au anatangaza njia ya basi.

Matatu au basi yenye rangi ya zambarau na waridi imesimama kando ya barabara. Kuna abiria ndani na picha ya sheria imedungwa mchana .Nyuma kuna majengo mengine na inaashiria kama barabara yenye shughuli nyingi katika jiji.

Eneo lenye shughuli nyingi jiji likiwa na mabasi mawili ya abiria. Moja lenye rangi ya buluu na njano na lingine likiwa na jina zigi . Watu kadhaa wamekusanyika karibu na mabasi hayo na kuna baadhi yao wakiwa wamevaa sare zinazonekana kama za wafanyikazi wa usalama au mamlaka.

Magari matatu yaliyopakiwa mbele ya hadaki za barabara au daraja lililoundwa kwa zege yenye sehemu ya juu iliyopakwa rangi ya manjano. Magari hayo ni rangi tofauti, kuna nyeupe, nyeusi na nyekundu. Yaonekana kama trafiki au maegesho karibu na njia kuu ya kupita.

Barabara kuu yenye magari yakitembea na juu yake kuna daraja la watembea kwa miguu ya rangi ya kijani. Daraja hili linaunganishwa pande mbili za barabara. Upande wa kushoto barabara kuna kizuizi cha kijani na miti kwa umbali. Anga yaonekana kuwa na mawingu na hukumu.

Mandhari ya mta wenye shughuli nyingi, ikiwa na basi kubwa lenye rangi ya manjano, likiwa limegeshwa kando ya barabara. Watu kadhaa waonekana wakisimama au wakitembea kwenye lami. Kuna ishara kubwa ya nambari arubaini na sita na arubaini, ikionyesha njia au bei. Nyuma ya basi, majengo marefu yaonekana.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini, likionyesha magari ya abiria, aina ya matatu yaliyosimama katikati ya watu. Majengo marefu yenye ghorofa yaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mjini. Watu kadhaa waonekana wakitembea au kusubiri, kuashiria shughuli za usafiri wa umma.

Mtaro mrefu uliochimbwa ardhini waonekana kuwa mkubwa na mrefu. Udongo umewekwa kando ya mtaro na ndani yake kuna mabaki ya mimea na vitu vingine. Mbali kidogo kuna jengo refu lililojengwa na mashine ya kuchimba ikionyesha kuwa eneo hili linaendelezwa.

Sehemu ya nje ya duka au kituo cha maji kama inavyoonekana kutoka ndani ya kupitia mlango wa juma. Kuna chupa kubwa za maji zilizopangwa kwenye rafu na sakafu zikiashiria biashara ya maji ya kunywa. Milango ya juma yenye nono na milango iliyopakwa rangi blue yenye mapambo ya matone ya maji yaonekana wazi.

Mabomba makubwa kadhaa yenye rangi ya buluu ikiwa imewekwa kwenye udongo au ardhi, mabomba hayo yana ukubwa tofauti, imepangwa kwenye mwelekeo inayota hisia ya kina. Inawezakua yanatumika kwa miradi ya maji au miundo mbinu mingine.

Tangi la maji nyeusi lenye uwezo wa lita mia moja thelathini na tano likiwa na chapa iliyoandikwa juu yake likisimama sakafuni. Pembeni yake kuna pipa la taka jeusi lenye mfuko mweusi wa taka ndani yake.

Rundo kubwa la mabomba meusi ya plastiki, mengine yakiwa na mstari wa buluu yakiwa yamewekwa juu ya udongo au mchanga katika eneo la ujenzi. Kwa nyuma kuna jengo la viwanda au ghala la vifaa vya ujenzi ikiashiria kuwa mabomba hayo yatajengwa kwa ajili ya mradi mkubwa.

Mfumo wa kusukuma maji au kuchucha maji kuna pambo mbili za rangi njano na jeusi zilizo unganishwa na mapomba meupe na vijungi vya blue .Mfumo huu umewekwa kwenye fremu wa juma. Yaashiria kama sehemu ya kiwanda kidogo cha maji au mfumo wa maji wa nyumbani.

Maji masafi yakitoka kwa nguvu kutoka kwenye bomba la kahawia yakimwagika kwenye eneo lenye nyasi na mimea mingi ya kijani kibichi. Yaonekana kama mfumo wa umwagiliaji au maji yanayo tiririka katika shamba au bustani.

Tenki kubwa la maji limejengwa juu ya nguzo ndefu likisimama katikati ya miti yenye majani ya rangi ya machungwa na kijani. Anga ni safi na buluu. Tenki hili laonekana la zamani na lina ngazi inapanda juu. Mandhari yaashiria eneo la vijijini au kitongoji.

Mfereji mrefu uliochimbwa ardhini ukiwa umejaa maji machafu yenye matope. Mawe ina takataka chache zaonekana ndani ya maji na kando ya mfereji. Kivuli cha mtu chaonekana kikianguka kwenye ukuta wa mfereji upande wa kulia, kuashiria mtu anapiga picha kutoka juu.

Chumba kilichojaa pump kubwa za maji na mabomba mazito yaliyopakwa yangi ya buluu. Mabomba mengine ni meusi, kuna mtu mmoja anayeonekana akifanya kazi kwenye moja ya pampu. Mazingira yanaonekana kuwa ya kiwanda au kituo cha kuskuma maji chenye miundo ya saruji na chuma.

Mandhari ya mtaa, labda mtaa wa vibanda, kukiwa na rundo la takataka kando ya barabara. Majengo yaliyotengenezwa kwa mabati, ambao huonekana upande wa kushoto huku majengo marefu yakionekana kwa mbali. Barabara yaonekana mkubwa au chafu. Upande wa kulia sehemu ya basi au gari kubwa uliyoonekana.

Kiunganishi cha bomba au valuvu ya kudhibiti mtiririko wa maji. Bomba nyeusi linaunganishwa na valuvu ya chuma yenye mpini wa dhahabu. Huku viunganishi vya buluu vikiwa vimeimarishwa, sehemu zote mbili. Chini yake kuna sehemu ya mti au ubao, na nyuma kuna mimea ya kijani kibichi.

Rundo kubwa la takataka na uchafu wa kila aina uliokusanyika kando ya mto au mkondo wa maji machafu. Takataka hizo zimetapakaa na zina rangi mbalimbali, zikionyesha uchafu mkubwa wa mazingira. Mbali kidogo, mtu aonekana akitembea, akionyesha jinsi uchafu huu unavyoathiri maeneo ya makaazi au ya watu.

Rundo la mabomba ya chuma yaliyotumika yakiwa yamekutwa na kutu na udongo kuashiria yametolewa ardhini. Mabomba haya yanaonekana kuwa makubwa na yamechakaa. Yameweza kuwa yanatumika kwa usambazaji wa maji au mifumo ya mifereji ya zamani.